Wakulima wakiwa wanaimarisha kilimo cha ndizi. Kilimo hiki, ni moja kati ya mazao ya biashara, ambalo huongza kipato kikubwa kwao, na kwa taifa kwa ujumla. Kilimo hiki hupatikana katika maeneo mbalimbali ikiwemo, Tanzania ,Arusha na Kilimanjaro.

Mwanaume mmoja yumo katika zizi la mbuzi akiwa analisha mbuzi mmea aina ya mwarobaini. Ambao mmea huu umekua ukitumika kama dawa na tiba asilia kwa wanyama mbalimbali ikiwemo mbuzi.